Duka la mavazi la Vivo lina bango kubwa jekundu lenye jina Vivo, lililoandikwa kwa maandishi meupe. Ndani ya duka, nguo mbalimbali zimepangwa kwenye mpangilio mzuri, baadhi zikiwa kwenye rafu na zingine zimevalishwa kwenye manikini wasiokuwa na vichwa. Juu kutani kuna picha za wanawake waliovaa mitindo tofauti ya mavazi.

Gari jipya aina ya toyota vitz kdk limeegeshwa nje ya lango ya chuma ya rangi ya buluu yenye mngao wa metali. Muundo wa gari unaonekana wa kisasa ukiwa na rangi uliongaa na matairi makubwa yanayoonyesha uimara wake.

Katika eneo la kuuza magari, muuzaji wa magari anawaelezea wanandoa walioshikana mikono kuhusu gari jeupe. Wanandoa hao wanaonekana kuwa na shauku ya kujua zaidi wakisikiliza kwa makini maelezo kuhusu gari hilo.

Mapambo mengi ya shanga yaliyotengenezwa kwa umbo la tone la machozi. Rangi zilizotumika ni kama nyekundu, samawati, njano, nyeusi na kijani. Kando kuna vikuku vingine vilivyotengenezwa kwa ustadi.

Soko la matunda ambalo matunda tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna rundo la machungwa, mapela, maapulo mekundu na ya kijani pamoja na ndizi zilizosimamishwa juu. Matunda yamewekwa kwenye makasha ya mbao na vikapu vya plastiki.

Duka la bidhaa za sanaa limejaa vitu mbalimbali vya kuchongwa kama vile vikapu vya calabash , mashonge makubwa ya nywele na vinyago vyenye mapambo ya usoni yanayoakisi tamaduni za kiafrika. Kila kipande kilicho kwenye ukuta kinaelezea simulizi ya kitamaduni na duka nzima linaonyesha uzuri na utajiri wa sanaa ya kiafrika kwa njia ya kipekee na ya kuvutia.

Kibada cha kuuza matunda mapopo, maembe, tufaa ,tikiti maji ,ndizi mbivu za manjano ,ndizi mbivu za kijani ,ndizi mbichi za kijani ,karakara ya njano ,karakara nyeusi ,machugwa na mananasi.

Bidha mbalimbali zenye viatu vya plastiki vimepangwa kwenye kibanda kidogo juu ya gunia lililotandikwa kwenye kibanda. Kuna raba za ndara za aina tofauti, zingine zimefungwa kabisa, zingine wazi, zikiwa katika rangi na miundo mbalimbali zinazowafaa wanawake, wanaume na watoto.

Bango kubwa ukutani lililoandikwa majina ya ghorofa mbalimbali katika jengo la Koze Heights. Kila ghorofa ina alama zake kama ghorofa ya kwanza F1.1 ghorofa ya pili F2.3 na kadhalika. Maandishi yote yameandikwa kwa herufi kubwa nyeusi ndani ya mistari mekundu.

Rafu ya duka kuu imepangwa pipi na peremende maarufu kama Mentos, Big Boss, Big G, PK na Fresh. Zote zikiwa kwenye vifungashio vya kuvutia na rangi angavu. Bidhaa zimepangwa kwa safu nadhifu tayari kwa wanunuzi.

Sehemu ya kuuza nyama ya duka kuu. Vipande vya nyama safi ya mbuzi na ng'ombe vimepangwa vizuri pamoja na nyama ya kusaga na laini. Kila aina ya nyama imeandikwa bei yake kwa uzito. Nyama imeandaliwa kwa usafi wa hali ya juu tayari kwa wateja. Eneo hili limepambwa kwa matunda na majani ya kibichi. Kuna usafi na mwangaza wa kutosha.

Mbele ya duka kuu la naivas, walinzi wawili waliovaa sare wamesimama langoni kuhakikisha usalama wa wateja. Maandishi makubwa yanasomeka ndani, fruits and vegetables, yakionyesha eneo la kuuza matunda na mboga safi.

Rafu za duka kuu zimejaa maziwa ya kampuni mbalimbali yaliyofungashwa kwa mtindo tofauti kama pakiti za plastiki laini na maboxi ya karatasi. Vipimo vinatofautiana kutoka pakiti ndogo hadi lita moja au zaidi kuwapa wateja chaguo kulingana na mahitaji yao.

Jokofu kubwa la kibiashara la duka kuu lenye aina tofauti ya mtindi. Kila mtindi ukiwa na ladha tofauti kama vile vanila, stroberi. Mtindi umewekwa kwenye vyombo vya rangi mbalimbali kulingana na ladha yake. Baadhi ya vyombo vina ujazo wa mililita mia tano na mtindi ingine imewekwa kwenye chupa.